Tunapopea walemavu pia nafasi ya kucheza, inawatia moyo na inawaonyesha kwamba pia wao ni kama wale wengine wanaweza cheza na wakitia bidii wanaweza enda kutuchezea katika hizo nchi za nje kama Paris.

Moto ni ya ajali na hufanyika mahali popote wakati wowote kwa hivyo tunafaa tuhakikishe boma zetu, shule zetu, ofisi zetu pia ziko na mahali ambapo watu wanaweza kusanyika moto inapotokea na pia kuwe na maji na mchanga ya kutosha.

Mchezo ya watoto tuseme kama vile hizi za kuburudika kuswim, inafanya akili ya mtoto inachangamka na kwa hiyo akili yake inapochangamka hata darasani ni lazima kuwa atakuwa anapita, na mtoto ambaye ameketi tu hachezi akili yake ya hiezi kuwa inafikiria mambo mengi kwa hiyo italeta shida hata katika masomo yake.

Maoni yangu ni kwamba serikali inafaa ihakikishe kwamba shule ziko na vitabu na wanafunzi pia wamezipata, kwa sababu hao wanafunzi ndio kesho yetu, wanapotumia vitabu inamaanisha tutakuwa na taifa ambayo iko na wasomi.